Wakulima wanachukua maziwa na kuiweka kwenye mashine hii kiwandani, ingawa maziwa yanabadilishwa na kupelekwa sokoni ili waweze kupata pesa. Wakulima wanaileta asubuhi na mapema maziwa yao kwenye kijikebe hiki.

Shamba hili ni kubwa sana. Sehemu moja imepandwa mahindi. Sehemu ingine imeweza kulimwa. Hapa ni pahali mvua inanyesha mingi kwa vile mimea inaonekana kunawiri vizuri na kukuwa na afya bora.

Mahindi yametokea shambani. Inaonekana iko na ugonjwa mahindi hii. Mkulima ameenda hasara. Mahindi hii itabidi imetupwa, lakini kuna zingine ziko na uhai mzuri. Inabidi mkulima anyunyuzie dawa ili zikuwe na afya zote.

Ng'ombe iko zizini, kuna mitungi miwili sehemu hiyo, ng'ombe hii ni kama inakula chakula yake, sehemu hii imejaa mang'ombe kwa vile inakaa ni sehemu ya watu wameweka ng'ombe ile chakula.

Ni shamba kubwa sana. Mandizi yamepandwa kwa wingi. Inaonekana bado hayajakuwa kubwa na hayajaanza kutoa matunda. Mwenye kulima hii amefanya kazi nzuri kwa vile inaonekana iko na afya bora.

Mkulima wa maziwa anapeana maziwa yake yapelekwe kwenye soko ama kiwanda. Ameibeba maziwa kutumia ndoo na mitungi zingine. Hapa ni kwenye boma lake. Mamiti yamemea kubwa sehemu hii.

Wakulima wameleta maziwa yao kwenye soko. Yameekwa kwenye mkebe mingi. Mkulima inaonekana amechukua kitabu, anaijaza. Mtu mwingine anaziingiza kwenye duka. Duka hili inaonekana kuwa na wateja wengi kwa ajili maziwa mingi imeletwa.

Ng'ombe amefungwa mguu, mashine ya kukamua imewekwa kwenye titi lake, ni kama ako sehemu ya zizi amesimama, mkulima anataka kupeleka maziwa hayo soko ili aweze kupata pesa.

Mtu ameinua mkembe anamwaga maziwa kwenye bakuli. Ni kama ametoa maziwa hii kwenye shamba wameileta na mkebe. Mtu mmoja inaonekana akishuka kwenye lori mwingine akiwa juu ya lori hiyo akizipanga.

Ng'ombe amepata ugonjwa. Amefurafura mwilini wake. Inaonekana mkulima huyo anafai kumpea dawa ili aweze kupona. Mwili yake yote ni vidonda vidonda na imekonda sana. Ni kama ni ng'ombe wa maziwa.

Ndizi yameweza kusimamishwa hapa yametolewa shambani lakini halijaiva. Kwa maana rangi yake ya kijani kibichi bado iko, yanapelekwa sokoni ama mmm mwenye kuipandisha anaiweka nyumbani hadi iive ili wanunuzi wanunua nyumbani mwake.

Mkulima anashika ndizi yake huku anaangalia. Ndizi hii imekoma lakini bado matunda hayajaiva kwa vile rangi yake ya kijani kibichi bado iko. Mti huu ni kama unaanza kuegemea, unataka kuanguka na uzito wa ndizi hayo. Hapa ni shamba na nyuma naona ni chumba kidogo ya mkulima huyo.

Ndizi inaonekana imemea kwenye shamba, lakini bado halijavunwa. Mkulima ni kama anaongoja yakomae ndio yavunwe. Kwa sasa halijaiva kwa maana rangi yake ya kijani kibichi halijatoka. Matawi ya ndizi yanaonekana yamenawiri vizuri sana.

Lori imeleta maziiwa, ni kama hii ni sehemu ya soko ya maziwa. Mtu mwigine ameleta maziwa kutumia boda boda, ameiweka maziwa hiyo kwenye mkebe. Mlango unaonekana umefunguliwa. Hii maziwa ni maziwa ya mlima Kenya kwa vile lori imeandikwa ivo hapo mbele. Lori hiki imebeba maziwa mingi sana.

Ng'ombe anakula nyasi akiwa zizini. Nafaka yake imewekwa hapo, ni kama ni ng'ombe wa kukamuliwa. Ng'ombe hizi ni bei ghali na yanatoa maziwa mingi kwa muda kidogo. Mkulima huyu ameziweka mingi sana ili aweze kupata maziwa mingi, auze apate pesa mingi.

Msichana mmoja ako shambani anaangalia mmea wake vile umeamea. Amepanda mahindi na kuna mimea zingine chini amepanda. Anatabasamu huku akishughulikia shamba lake. Ni kama anatoa magugu na kuangalia kama inamea vizuri.

Maziwa yamewekwa kwenye bakuli kubwa yakakorogwa yakatoa jibini. Kila mtu anashika yake. Inapelekwa sokoni kuuzwa pesa mingi. Jibini huwekwa kwenye chakula ama watu wengine waikula ikiwa hivo peke yake. Inakuwa ni pesa mingi kuliko maziwa.

Mti wa ndizi umepandwa kwa laini ndefu sana, ndizi hii inaonekana iko na afya bora lakini halijaanza kutoa matunda, hii sehemu ni kama hakuna maji kwa vile naona maji yanawekwa kutumia paipu, mti huu ni wa ndizi na baada ya mamiezi kadhaa yatakomaa yapelekwe soko.

Mama anaweka maziwa kwenye kiwanda, Mama huyu amevaa sare nyeupe na kitu kwenye kichwa anashika ndoo na kuimwaga, Maziwa haya yanapelekwa sokoni ama yanabadilishwa yawe vitu zingine.

Ngombe amelala chini ni kama ameshiba kwa vile anaonekana amenona, ama inaweza kuwa amekufa. Nyasi mingi inaonekana sehemu hii. Ngombe huyu ni ngombe wa maziwa kwa vile ana titi kubwa.

Maziwa yanaweza kuchemshwa na kuwekwa kitu ili yawachane. Hivi ndo inahitajika ili kutengeneza vitu ya kupeleka sokoni. Kutengenezwa hivi inafanya maziwa yawe pesa mingi mkulima apate pesa ya kutosha.

Kuna mitungi miwili juu ya boda boda ni kama yamekuja kuchukua maziwa, inapelekwa sokoni, ili watu wakue ni wenye kuinunua. Kuna geti imefungwa hapo.

Shamba ya ndizi inaonekana. Mandizi yamepangwa kwenye laini, yamepandwa na mkulima. Kuna zingine zimeanza kutoa mazao yao lakini halijaiva kwa rangi yake ya kijani kibichi inaonekana. Mandizi haya yanavunwa na kupelekwa sokoni ili mwenye kuzipanda apate hela.

Ng'ombe anakamuliwa na mashine ya kisasa. Mashine hii inaweza kamua ng'ombe maziwa mingi kwa muda mdogo na inaleta maziwa mingi sana. Ng'ombe anaangalia mashine hiyo, amefungwa kamba kwa uso na shingo.

Waziri wa nchi ya Kenya anazunguka akiangalia kazi linavyoendelea. Mama mmoja anamuonyesha kutumia kifaa anavyofanya kazi. Wengine wanaangalia kwa makini. Waziri huyo amevaa vazi la nyeupe na pia kofia nyeupe. Kando yake kuna wenzake.

Mtu ako kwenye maabara anapima vitu. Ni kama mtu aliyebobea kwenye sayansi. Kwa utaratibu anaeka vitu kwenye mkebe, ni kama anatengeneza dawa ama kemikali. Hapa ni maabara shuleni ama ya hospitalini.

Mama anakamua ng'ombe lake ameweka ndo chini na ameyafunga miguu ya ng'ombe kutumia kamba. Kando kuna ng'ombe wengine wanangoja kukamuliwa. Mama huyu anajitahidi kwa vile hatumii mashine ya kisasa, ng'ombe huyu anatoa maziwa mengi ,maziwa yanapelekwa sokoni yanauzwa.

Shamba hili limemeeshwa ndizi mingi sana, zingine zimewekwa kwenye laini, matunda yameanza kutoka lakini hayajaiva kwa vile rangi yake ya kijani kibichi bado iko, chombo hii ni kubwa na ni yenye kutoa mmea bora, mmea huu una afya njema.

Matunda yanauzwa kwenye soko hii. Matunda aina mingi yanapatikana. Kuna ndizi, kuna pilipili hoho, kuna viazi, kuna maembe na kuna limau. Soko hili ni almaarufu kwa vile watu wanakuja kununua mboga na matunda hapya.

Mama ameshika ndizi, ndizi hii imetoka kwenye shamba. Mama anatabasamu kwa vile anaipeleka sokoni atapata hela, itamsaidia. Ndizi imekomaa, lakini matunda hayajaiva kwa vile rangi yake kijani kibichi bado iko.

Ndizi yamepangwa mingi hapa, yanayotoka shambani yanaelekea sokoni. Ndizi haya lakini hayajaiva kwa vile rangi yake ni kijani kibichi. Inaonekana mkulima ameitoa ili iivie sokoni ili isiharibike ikisafirishwa.

Ng'ombe wamewekwa kwenye zizi lake, wanakula nyasi huku wakulima wanatembea wakiziangalia. Ng'ombe hizo hufugwa kwa ajili ya maziwa. Yakikamuliwa maziwa yanapelekwa kiwandani ama yanauzwa kwenye soko ili mkulima apate pesa.

Mkulima anaweza kuchagua ndizi kwa mmea wake. Mkulima huyu amepanda ndizi mingi. Ndizi hii imekomaa lakini bado hayajaiva kwa vile rangi yake ni ya kijani kibichi. Anataka kuichuna kuipeleka sokoni ili aweze kupata hela.

Hapa ni sehemu maziwa yanauzwa, watu wanakuja wanaitisha ile maziwa wanataka kulingana na bei yao, kama wanataka maziwa ya shilingi hamsini unapewa, kama wanataka maziwa ya shilingi mia moja unapewa, sehemu hii inaitwa Milk ATM.

Mkulima ameweza kushikilia ndizi. Ndizi ingine imeiva na zingine hazijaiva. Yenye imeiva ni rangi manjano, yenye haijaiva ni rangi ya kijani kibichi. Ni kama ameipeleka soko. Anaonesha vile iko na afya njema.

Ng'ombe matatu yanakamuliwa. Wakulima wawili wameweka mikebe chini ya titi la ng'ombe hizo. Yamefungwa na makamba. Ng'ombe hizo ili isiwagonge. Wanakula chakula mang'ombe hao.

Ndizi mingi yamepangwa hapa, mama mmoja anachukua ndizi akitaka kupeana. Ni kama ni soko ya ndizi. Ndizi yameiva sana, mengine ni rangi ya manjano. Hapa ni sehemu kuu ya soko ya ndizi.

Watu wanaeza kuchukua ndizi kwenye shamba. Ndizi hili halijaiva kwa maana rangi yake ya kijani kibichi bado iko. Hawa ni wakulima wanao panda ndizi. Wanaipeleka sokoni ili waweze kupata hela, na wapande zingine. Hii sehemu ni kama mvua inanyesha nyingi.

Mti wa ndizi inaonekana hapa. Mti huo uko na matawi kubwa kubwa sana na ni yenye afya. Matunda hayajakomaa vizuri na hayajaiva. Hapa ni sehemu mvua inanyesha mingi sana, kwa vile kuna nyasi na matunda yanatoka vizuri.

Mti wa ndizi unaonekana umepandwa kwenye laini, mkulima huyu amepanda ndizi mingi, zingine zimeanza kutoa matunda ilhali zingine hazijakomaa. Siku karibu atazivuna azipeleke sokoni. Hii sehemu ni kama iko na mvua nyingi kwa vile ndizi imemea vizuri sana.

Ng'ombe yako kwenye kizizi chake. Zingine zimekaa chini kwa kushiiba zingine zimesimama zinaangalia kando. Kuna maji ya ng'ombe kunywa hapo. Ng'ombe hawa ni wa maziwa. Wanakamuliwa na maziwa yao kupelekwa sokoni na kuuzwa na mkulima ili awe mwenye kupata fedha.

Mkulima anaweza kutoa maziwa kwenye zizi la ng'ombe amekamua ng'ombe yake anaweka maziwa kwenye gari ili yapelekwe kiwandani yawekwe kwenye karatasi na yauzwe. Mkulima huyu amevaa kofia ya watu wa bodaboda na anaweka Kwa mkebe akitumia ndoo.

Ndizi yamejaa kwenye shamba, yamekomaa sana na kuiva kwa rangi yake ya manjano yanaonekana, ndizi hizi zinavunwa na kupelekwa sokoni ili mwenye amezipanda aweze kupata hela mingi sana, kuna zingine hazijaiva kwa rangi yake ya kibichi inaonekana.

Mkulima anakamua ng'ombe yake kutumia mkono yake. Kuna watu wako nje wanaongoja kupewa maziwa. Mkulima mwingine pia inaonekana akifanya ukamuaji wa ng'ombe ingine. Wameweka maziwa kwenye ndoo huku wanaendelea kukamua.

Miwa imepandwa kwenye shamba. Shamba hii ni kubwa sana. Miti kubwa sana pia inaonekana. Ni kama mvua inanyeshanga nyingi sana hapa, kwa vile mazao yanatokea vizuri sana. Mkulima atapeleka soko apate pesa.

Msichana mmoja ameweza kuvaa nguo ya kuzuia kemikali isiingie mwili yake. Juu nyuma yake ameweka dawa ya kumwagia ng'ombe.Ng'ombe yanapita kwenye laini huku yakioshwa kwa dawa ili wadudu wasiimalize.

Maziwa yamewekwa kwenye bakuli yakawekwa kitu ili yawachane kisha yanatolewa maji. Hii ni jibini inatengenezwa inapelekwa soko na ni bei ghali sana. Wakulima wanataka watu wanunue hii jibini kwa vile inatumika kwa chakula ama watu wengine wanaikula hivyo hivyo.

Wakulima wameleta mazao yao hapo ili yaweze kuwekwa. Wakulima wanataka wakati wa kiangazi wapate chakula kwa maana wanazieka zisiharibike chakula ya wanyama wanao wafuga. Hii ni akili kwa vile wanaweza kupata chakula wakati wa kiangazi.

Shamba hii imepandwa ndizi mingi, kuna nyasi imemea na magugu, ndizi zingine yameweza kukomaa, lakini halijaiva kwa vile rangi yake ya kijani kibichi bado iko. Kuna watu wanahudumia shamba hili bado wanazunguka.

Mtu anajikaza anainua ndizi mingi sana. Ni kama ndizi yanaingizwa kwenye gari ama yanatolewa. Mama moja ameinama akichangua ndizi. Yametolewa mashamba na kuletwa sokoni ili mkulima apate pesa.

Mandizi yameekwa kwenye kamba. Ni kama mtu anataka yakuwe ni yenye kukauka. Kuna mtungi wa mafuta kidogo hapo. Sehemu hii ni kama inapashwa moto ili mahindi haya yakauke.